kwenye ofisi ya huduma kuna mhudumu mmoja ambaye anauliza maswali na watu wengine ambao pia wanafanya kazi hapa labda ili kujua jinsi anavyofanya kazi yake.

Hawa ni wakili kutokana na vile wamevalia sare ya mawakili pia mmoja wao amevali wigi ya wakili huyo mmoja amesimama kwenye kigari cha rais wa kenya wanaonekana kuzungumzia swala nyeti.

Hii ni ofisi ya huduma watu kadhaa wamekuja ili kuhudumiwa. Inaonekana kwamba sio watu wengi wanangoja kwenye viti na kila mmoja ambaye atalifika hapa amesaidiwa. Ofisi hii inaonekana kuwa na vivu na inavutia.

Mchezaji mmoja ako na mpira huyu ni wa timu tofauti na wale ambao wanamfuata ili kuchukua mpira huu ambao wamevaa shati ya rangi ya manjano na nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mchezo.

Watu wengi wamefika kwenye ofisi ya huduma, wamepiga foleni kungoja wakati wao wa kuhudumiwa, kuna wale ambao wamevaa sare kuonyesha kuwa hawa ndio wanahudumia watu, kuna polisi mmoja ambaye anahakikisha kwamba watu wamefanya kile wanafaa bila kuvunja sheria.

Huyu ni mwananchi wa Kenya, amepata pasipoti yake ili kuweza kutembelea nchi zingine au kufanya kazi katika nchi zingine. Anaonekana kufurahia hili na amebeba pasipoti hiyo na kupiga picha yake.

Rais wa Kenya anatembea pamoja na jaji mkuu wa Kenya, rais amefuatwa na polisi nyuma yake, na kuna watu wengine nyuma ya hawa.